Picha inaonyesha mtu aliyevaa mavazi ya kinga. Koti la kazi, glavu za mikononi barakoa ya pua na mdomo pamoja na kofia nyekundu. Anaonekana kushikilia kifaa kinachotoa moshi ambacho kinaweza kuwa ni cha kunyunyuzia dawa au kuzuiya magonjwa. Anafanya kazi hiyo mahali pa wazi na haya yanaonyesha shughuli ya kuzuiya maambukizi au wadudu hatari kama mbu.